Wanaume kadhaa wamekusanyika wakiwa na tabasamu. Baadhi yao wameketi kwenye viti vya magurudumu na wamevaa vifaa vya ngumi wakionyesha ishara za kupigana. Wengine wamesimama wakiwa wamevalia mavazi tofauti.

Ukumbi mrefu wa jengo ukiwa na nguzo nyeusi zinazounga mkono wa paa. Ukuta wa jengo una rangi ya kahawia nyepesi na milango kadhaa inaonekana mbali. Paa la matofali linaonekana kwa mbali.

Wanariadha wawili wa kiume wakikimbia kwenye mashindano. Mmoja amevaa fulana nyekundu iliyo andikwa Kenya na macho yake yamefunikwa. Mwingine amevaa fulana ya kijani kibichi iliyoandikwa guide . Wote wawili wanaonekana wakishangilia.

Wanariadha wawili kwenye uwanja wa riadha. Mwanariadha mmoja amevaa fulana ya rangi ya machungwa. Amepiga magoti akimsaidia mwanariadha mwingine aliyeanguka. Mwanariadha aliyeanguka amevaa fulana nyekundu.

Watu kadhaa wanatembea katika gwaride, wakiwa wamevalia nguo nyekundu. Baadhi yao wanatumia viti vya magururdumu huku wengine wakitembea kwa miguu. Wengi wao wamebeba bendera ndogo za Kenya.

Rundo la vitabu vya shule. Vitabu hivi vimeandikwa Longhorn computer science grade seven . Vimepangwa vizuri juu ya meza. Kuna kamba za umeme chini. Hii inaashiria maandalizi ya masomo.

Wanaume watatu uwanjani, wawili wao wanatumia vigongo. Mmoja amevaa jezi nyeusi na mwingine kijani. Mwanaume wa katikati amevaa jezi nyekundu na anaonekana akitembea bila msaada.

Jengo ndogo lenye paa la pembe mbili. Ukuta wa jengo hilo umepakwa rangi na michoro. Mchoro unaonyesha safina kubwa ikielekea juu ya maji, ikiwa na wanyama mbali mbali kama vile twiga, tembo na ndege.

Mwanamke anaonekana akiwa ndani ya bwawa la kuogelea. Amevaa kofia nyeupe ya kuogelea. Ameshika kingo za bwawa kwa mkono wake wa kulia.

Darasa tupu. Kuna madawati mawili ya zamani yaliyotengenezwa kwa mbao. Chini ya dawati la chini kuna kiti. Pazia nyekundu linaning'inia kwenye dirisha. Ukuta unaonekana umepasuka na umetoa rangi.

Mwanariadha mmoja wa kike anaonekana akishiriki kwenye mashindano ya riadha , ameketi kwenye kiti maalumu cha magurudumu cha mbio akitumia mikono yake kusukuma magurudumu ,mwanariadha huyu amevaa jezi nyeusi yenye maandishi Kenya mbele.

Mlango wa mbao wenye rangi ya kahawia . Kwenye mlango huo kuna karatasi ya nyeupe iliyobandikwa ikiwa maandishi meusi yanayosomeka. Karatasi hiyo inaonekana inachakaa kidogo. Kulia kwa mlango kuna sehemu ndogo ya ukuta wa rangi ya kijani kibichi.

Uwanja wa michezo wa bebea, la utelezi na ukuta wa matairi. Eneo lina udongo na nyasi, likiwa na miti mirefu. Nyuma kuna jengo linaloonekana kuwa kanisa na ujenzi mwingine.

Ruler ndefu ya mbao iliyobandikwa ukutani. Ina alama za vipimo na inaonekana kuwa imetumika kwa mda mrefu. Ukuta umepakwa rangi ya kijani kibichi. Upande wa kushoto, kuna vigae za kahawia zinazofanana na sakafu.

Kuna uwanja wa michezo wa watoto wenye vifaa mbalimbali vya kuchezea. Vifaa hivi vina rangi angavu kama vile nyekundu, buluu, njano na zambarau na vinajumuisha vitelezi na ngazi.

Ngazi za inje za jengo lenye gorofa, ngazi hizo zina rangi ya kahawia, na zimezungukwa na viunga vyeusi, chini kuna nyasi ya kijani kibichi, na vichaka vilivyopunguzwa vizuri.

Mtu ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Amevalia shati la miraba, fulana ya kijivu ndani na suruali ya jeans . Juu ya mapaja yake kuna rundo la vitabu vikubwa. Mkono wake unaonekana.

Timu ya Kenya inaingia uwanjani wakiwa wamevalia mavazi mekundu na wengine wakiwa kwenye viti vya magurudumu baadhi yao wanabeba bendera ya Kenya. Kuna umati mkubwa wa watu uwanjani inaonekana ni sherehe za ufunguzi wa michezo.

Jengo kubwa la ghorofa mbili lina paa nyekundu na kuta za mawe. Mbele kuna barabara ya mawe. Mimea iliyopandwa kando. Katikati kuna mlingoti mrefu wa bendera.

Jengo refu lenye ghorofa mbili na paa la matofali mekundu. Kuta za jengo zinaonekana kuwa za rangi ya kijivu au kahawia isiyokolea na madirisha mengi yenye fremu za kijani.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao na chuma zilizopangwa kwa safu, kwenye ukuta wa nyuma kuna madirisha yenye vyuma vya ulinzi na mapazia ya rangi ya chungwa ,pembeni ya dirisha kuna kompyuta.

Rafu kubwa yenye sehemu nyingi za mraba kama vile chumba cha kuhifadhi vitu . Kila sehemu imetenganishwa na mbao na baadhi ya sehemu zina nambari zilizoandikwa . Ndani ya sehemu hizi kuna mafaili au masanduku madogo.

Wanariadha wanne wakiwemo wanaume na wanawake wakikimbia kwenye uwanja wa riadha. Mwanariadha mmoja wa kike amevaa topu nyekundu yenye maandishi Kenya mbele na kaptura nyeusi, akionekana akibeba kitu kidogo mkononi.

Jengo la ghorofa tatu lililojengwa kwa mawe na kuwa na milango miekundu. Kila ghorofa ina roshani yenye matushi meusi ya chuma na madirisha mengi. Kuna vichaka vya kijani kibichi mbele ya jengo.

Ubao mweupe mkubwa wa kuandikia, ukiwa na maandishi kidogo, ya kalamu nyeusi juu yake. Maandishi yanaonekana kuwa orodha au madokezo yakijumuisha maneno kama marketing .

Mwanamke mwanariadha amevalia jezi nyekundu na nyeupe yenye bendera ya Kenya. Ameshikilia mikongojo miwili na amesimama karibu na mpira wa miguu. Anaonekana kuwa tayari kucheza soka uwanjani.

Kundi la watu wanne wakijihusisha na michezo ya maji. Mwanamke mmoja amekaa kwenye mashua na amevaa fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya. Wanaume wengine wawili pia wamevalia fulana za Kenya.

Kundi la wanariadha kumi na mbili wa Kenya wamesimama, wakiwa wamevalia sare nyekundu na kijani. Wote wanatabasamu. Wamebeba cheki kubwa inayoonyesha Kenya national paralympic commitee . Nyuma yao kuna mabango yanayosema Team Kenya champions of cheers .

Wachezaji kadhaa wa mpira wa miguu kwenye uwanja wa udongo mwekundu. Wachezaji hawa ni walemavu na wanatumia fimbo za kutembelea kucheza. Mwanaume mmoja aliyevalia jezi nyekundu na kaptura nyeupe anaonekana.

Darasa tupu, kuna madawati mingi ya zamani yaliyotengenezwa kwa mbao. Kitabu kimoja kipo juu ya dawati moja. Ukuta wa nyuma una bango la rangi nyekundu. Sakafu ni ya marumaru.

Wanariadha wawili wa kiume, mmoja amevaa kitambaa cheusi machoni na jezi nyekundu ya Kenya, akionekana kuongozwa na mwanariadha mwingine, aliyevaa vesti ya zambarau yenye neno guide .

Jengo kubwa la ghorofa mbili, likiwa na kuta za mawe na milango ya mbao. Kuna roshani kubwa duara iliyo na kizuizi cheusi cha chuma kwenye ghorofa ya juu. Chini ya roshani kuna bustani ndogo iliyo na mimea.

Chumba kinachonekana kuwa na kompyuta kadhaa zilizopangwa kwenye meza ndefu . Kila kituo cha kazi kina kompyuta ,kibodi na kipanya na vipokea sauti. Skrini moja ya kompyuta inaonekana ikiwasha programu.

Rafu mbili za kuhifadhi vitu ndani ya chumba. Rafu moja ni nyeupe na nyingine ni ya rangi ya mbao. Zina vitu vichache juu yake ikiwemo kompyuta ndogo. Sakafu ina muundo.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wenye ulemavu, kila mmoja akitumia magongo wakicheza kwenye uwanja wa udongo wenye rangi ya kahawia. Mchezaji wa kushoto amevaa jezi ya kijani kibichi na nyeupe.

Kitu kinachofanana na ufutio wa ubao mweusi, ukiwa umewekwa juu ya ukuta wenye rangi ya kijani kibichi. Chini yake kuna vigae vya rangi nyeupe. Sakafu inaonekana kuwa na vigae vya rangi ya kahawia.

Rundo la mafaili au folder za ofisi, zikiwa zimepangwa juu ya kabati au rafu. Mafaili haya yana rangi tofautitofauti, zikiwemo bluu, nyeusi, kijani na nyeupe.

Mwanammke mmoja, ameketi ndani ya mtumbwi mrefu labda akifanya mazoezi ya kubeba Kasia. Akiwa amevalia fulana nyekundu iliyo andikwa Kenya anaonekana kuwa na ulemavu.

Mwanariadha wa kike amevaa nguo za kijani na nyeusi, akiwa na kitambaa machoni anakimbia. Ameunganishwa na kamba na mwanamume aliyevaa shati la manjano. Wote wanakimbia kwenye uwanja wa riadha.

Meza nyeupe ina kompyuta mbili za zamani. Kila mmoja ikona kibodi na kipanya. Vitabu vimerundikwa upande mmoja na karatasi kadhaa zimetapakaa juu ya meza. Ukuta una rangi ya kijani.